Wanariadha wawili wanakimbia . Mmoja amevalia nyeusi mwingine amevalia nyeusi na kijani. Mmoja pande wa kulia anaitwa Samuel Muchai na yule anayemwongoza Jane Kipchumba. Hao ni wanakenya amezaliwa disemba.

Wachezaji ni watatu. Wachezaji wenyewe ni walemavu. Wamejishikilia na mkongojo. Wanacheza mpira pamoja. Kuna mtu kando yao. Mtu mwenyewe ni refa. Nyuma ya refa kuna mlango mweupe. Huo mlango umezingira, mjengo

Kuna kibanio cha colour nyeupe ilio egemezwa kwenye ukuta wa mawe. Kibanio chenyewe kimeandikwa, "In our school we obey the rules we work as a team we respect each other we chase our dreams we do out competition ,we follow instructions we obey teachers we keep time we say little things like please thank you am sorry forgive me God bless you will never give up we are a family."

Wachezaji hawa ni walemavu. Wachezaji wenyewe wana mikongojo. Kuna mipira miwili kwenye kiwanja chini. Wako katika kiwanjani. Wamevalia sare yenye alama ya Kenya, alafu mikononi mwao hiyo sare iko na ile bendera ya Kenya.